Hizi ni sarafu mpya za noti za 1000 na noti ya 100. Sarafu hizi mpya zimewasaa kuzinduliwa hapo ndetu baada ya zile sarafu za kale kupigwa marufuku na Mangi kuu ya Kenya.

Bima rahisi, ni bika ya harakaharaka inayosaidia kukinga bodaboda yako, bima hii hulipwa kwa njia rahisi sana, kwani tu unaingia kwa nambari ya biashara, nne sufuri nne nne sufuri nne kisha akaunti ni namba yako ya usajili ya pikipiki yako.

Ni soko la kuuza viungo na aina nyingi za machungwa. Kwenye soko hili kuna aina nyingi ya machungwa ambazo zimepangwa pamoja na vibanda kando kando.

Haya ni bunda ya manoti za sarafu za elfu moja ya kale. Sarafu za elfu moja za kale. Kwa sasa hivi hazitumiki kwa sababu sarafu nyingine mpya imeweza kuhidhinishwa na benki kuu ya Kenya.

Usiruhuhu majanga ya kiasili yaweze kuzamisha biashara yako. Je, wajua unaweza ukachukua bima, inayo kusimamia dhidhi ya majanga kama hayo? Na unapo patikana na majanga kama hayo, unaweza kupata zile fedha za kujikimu na kuendelea.

Wateja wanapanga laini kwenye benki. Huku kila mmoja akisubiri aweze kupata nafasi ya kuhudumiwa na mteja. Ili aweze kutoa pesa katika akaunti zao.

Haya ni magari ambayo yameegezwa kwenye uwanja, uwanja huu ni uwanja ambao umetengenezwa na nyasi zimefyekwa. Uwanja huu vile vile una mandhari ya kuvutia na miti mirefu kando kando.

Ni kwenye soko ya kuuza vyakula. Soko Ili limesheheni vyakula pamoja na matunda. Kunavyo matunda pamoja na viazi , ndizi na mahindi.

Kampuni ya bima ya Jubilee Insuarance ni kampuni ambayo inakupa bima ya maisha ikiwemo pia bima ya wamama wazito ambayo inayo faida nyingi haswa kwa wale mama ambao wanatarajia kujifungua.

Kampuni ya bima ya afya ya Imara, kampuni hii ya kukaribisha katika hatua yake ya moja kwa moja ili uweze kusaidika kupata hiyo bima ya kiafya.

Hizi ni sarafu za noti za mia tano na elfu moja, sarafu hizi zote unapozihesabu unapata pesa taslim elfu kumi na moja.

Kwenye kibanda cha kuuza vyakula na viungo, kunavyo viungo muhimu kama vile karoti, viungo vingine kama kitunguu hoho. Vilevile kunavyo viazi pamoja vyakula vinginevyo.

Hii ndio sarafu mpya ya noti ya elfu moja, sarafu hii imekuja kuchukua sehemu ya sarafu Ile ya kale ambayo imeondolewa na banki kuu ya Kenya.

Sarafu mpya za Kenya. Ambazo zimehidhinishwa benki Kuu ya Kenya. Kunazo sarafu za elfu moja, sarafu za noti ya mia mbili, pamoja na sarafu ya noti ya mia tano.

Kampuni ya bima ya Mayfair inakupa bima ambayo inakukinga dhidi ya tetemeko la ardhi, dhoruba, mafuriko pamoja na majanga mengine ambayo ueda yakatokea bila kutarajiwa.

Hili ni duka la mM-pesa, mwanadada moja amesimama nje akiwa amevalia buibui. Katika hili duka la mpesa, kunazo huduma za agenti za banki ya Equity.

Baiskeli ni chombo cha usafiri ambacho kwa miaka mingi ama watu wengi wamekipuuza lakini kwa sehemu nyingine ama kwa watu wengine, bado ni chombo kinachotumika katika uchukuzi, haswa wale watu ambao wanatembeza bidhaa rejareja.

Mamlaka ya usafiri na usalama barabarani, imeweza kuwahamasisha madereva wengi waweze kupata leseni zao, ili wasije wakapigwa faini, kwani ni kinyume na sheria kuendesha gari bila leseni.

Kwenye duka la Darling la kuuza viatu, kunazo aina nyingi za viatu ambavyo vimepangwa. Wateja wanapita wakitizama na kuchangua ni viatu vipi ambavyo vina wapendeza.

Hiki ni kibanda cha kuuza mboga. Mboga nyingi zimepangwa. Wateja wanatemea pale wakikagua na kununua mboga, kwani hapa ndiyo mboga inauzwa kwa bei nafuu.

Kampuni ya maziwa ya Mlima Kenya, inayo store ya kuuza maziwa yake Kwa bei nafuu, ikiwavutia watu na wateja wengi ambao wanakuja kununua maziwa katika bei nafuu.

Hili ni duka ambalo linauza maziwa pomaja na zile bidhaa ambazo zinatokana na maziwa kama vile krimu vivile hapa ice krimu inauza pamoja na maji ya kukunywa.

Penye maegesho ya magari. Magari mengi yameegeshwa kwa njia ya ustadi mno ili hayo magari yaweze kupigwa mnada na pia, wateja waweze kujichagulia aina ya magari wanayoyahitaji.

Mteja amepeleka mabunda yake ya noti ya elfu moja ile sarafu ya kitambo ama ile sarafa ya kale ili aweze kubadilishiwa katika ile sarafu mpya ambayo imeratibishwa hivi majuzi na serikali kuu ama banki kuu ya Kenya.

NI kibanda cha kuuza samaki, kwenye kibanda hiki kuna samaki nyingi ambazo zimeanikwa. Samaki hawa wameweza kukaaushwa na kuchemshwa kwa mafuta pamoja na kuwekwa chumvi ili sizi haribike haraka.

Ni kampuni ya bima ya imana, kampuni hii yanakupa bima ya kukinga gari ya uchukuzi wa umma, unaweza ukalipia shilingi elfu tatu mia tano, kwa mwezi moja.

Kampuni ya bima ya LetsGo wakiwa pamoja na kampuni ya bima ya SunLamp inakupa bima ya gari yako, ambayo ni ya haraka, ni rahisi, na ya kuwaminika, na ni ya bei nafuu.

Hivi ni viungo ambavyo vinapendeza mno. Viungo hivi ni kama vile nyanya, vitungu, hoho. Kunavyo viungo vingine pamoja na matunda. Viungo hivi ni muhimu katika kuonge ladha kweye chakula.

Wenye majumba Marefu ya ghorofa, majumba haya yamejengwa kwa njia ya kuvutia mno na yamejengwa kwa klasi. Nje kunayo magari ambayo yameegezwa na watu wengi tu wakitembea, pakionekana hapa ni pahali ambapo pamejawa na shughuli.

Kwenye soko ya kuuza nguo zenye bei nafuu ama zile nguo za kikukuu almaarufu kama mitumba. Hizi nguo zimepangwa kwa ustadi soko imejaa nguo tele za mitumba.

Ni kioski cha kuuza bidhaa za kawaida za matumizi kwa nyumba. Hii kioski inayo mitungi na pale kunayo kreti ya kubeba mayai pamoja na jokofu.

Hili ni lori la kusafirisha mizigo ya masafa marefu. Hili lori limewekwa magari ya patao kama matatu juu yake. Lori limepigwa rangi ya samawati.

Hii ni Mausilani ama ni programu ya PesaPal. Programu hii ya PesaPal inaweza ikaunganishwa na Mpesa pamoja na malipo ya kadi ya benki.

Ni mashine ya kutoa maziwa . Mhudumu mwenye anafanya kazi katika mashine hii amevaa joho lake ya rangi jeupe . Amefunika pia kichwa chake na kitambaa hili kuudumisha usafi.

Kibanda cha kuuza matunda aina ya mbalimbali, kwenye kibanda kuna matunda kama vile ndizi kuna nanasi kunayo viungo vingine kama vile nyanya, vitunguu pamoja na vyakula vinginevyo

Ni Lori la kusafirisha magari, Lori hili linasafiri masaa marefu. likiwa limebeba magari hayo ambayo yanaenda kuuzwa sokoni. Lori hili linabidi lisimame kwenye kituo kadhaa, hili liweze kuwekwa mafuta.

Ijapokuwa sarafu mpya ya noti mpya ya elfu moja, imeshaapikiwa lakini kweli ni kwamba uwenda hii sarafu mpya isikue na ubora wa hali ya juu kulingana na zile sarafu za elfu moja ambazo zinaweza kuondolewa kwa Sasa hivi.

Hili ni duka la mpesa, duka hili milango yake imepakwa rangi ya kijani kibichi. Kwenye hili duka kunayo jokofu ya kampuni ya pepsi, kunayo bidhaa nyinginezo kama vile maji.

Huu ni mkusanyiko wa matunda. Kunayo matunda ya tikiti maji yapatao kama sita, pamoja na matunda haya kunayo matunda mengine kama machungwa pamoja na maembe.

Kambuni ya bima ya CIC group , sasa inakupa bima ambayo ni ya kimatibabu. Bima hiyo usidia kukinga familia haswaa wakati Wa magojwa.

Hii ni picha ya skrini ya simu. Picha hii inaonyesha lori ambalo linabeba magari. Lori hili ni mrefu na ina rangi ya chungwa.

Gari la kifahari aina ya Prado, limeegezwa kando na jumba kikubwa. Hiki chumba kinaonekana ni chumba kikubwa sana la kifahari.

Ni duka la maziwa la Destiny dairies, duka hili linayo mashini ya kutoa maziwa. Wateja wengi wanapanga laini huku wakisubiri kuuziwa maziwa.

Ni kwenye kibanda cha kuuza viatu, kwenye kibanda hiki kuna viatu vya aina mbali mbali kama vile viatu vya spoti miongoni mwa viatu vingine vile vile kunazo ndoo mbili ya rangi ya nyeupe na ndoo nyingine ambayo iko na viatu ndani rangi ya nyekundu.

Kwenye barabara kuu gari linasafiri. Hili gari ni jeupe. Gari hili liko na nambari ya usajili ya KDH 990J.

Simu ya rununu ya tovuti ni simu moja yapo ya kisasa hivi ambayo inawasaidia watu wengi kwa njia mbali mbali kulingana na mahitaji ya teknolojia ambayo yameendelea kubadilika miaka nenda miaka Rudi.

Wanazihesabu mabunda mengi tu za sarafu mpya za noti za Elfu Moja. Sarafu mpya za noti za Elfu Moja zimaweza kuzinduliwa tu, baada ya ile sarafu ya kale kufutiliwa mbali na benki kuu ya Kenya.

Ni lori ya kusafirisha magari na mizigo. Hii lori ni ya rangi nyeupe na inasafirisha gari ya rangi ya samawati.

Sokoni pamejaa pomoni huku wateja wakiwa na pilkapilka na shughuli za hapa na pale, za kuuza na kununua mahitaji mbalimbali kama vile chakula, mavazi na mahitaji mengine.

Huyu ni mhudumu kwenye duka la kuuza maziwa na anaonekana bila shaka amesimama pale mlangoni akisubiri wateja wake waje wanunue maziwa. Vilevile, kando yake kuna maduka ya kuuza nyanya na kuna duka la kuuza bidhaa za jumla.

Ni kwenye kibanda cha kuuza vyakula pamoja na viungo, kuna vyakula kama vile ndizi mbichi ya kupika, kunavyo viungo kama vile vitunguu pamoja na vyakula vinginevyo kama vile viazi vitamu.

Watu wengi sasa hivi wanakadiria hasara kwa madai ya kwamba serikali imewapa muda mfupi ya kuweza kubadilisha zile zarafu za kale za elfu moja na kuzigeuza ama kuzibadilisha kwa zarafu mpya ambayo imependekezwa na benki kuu ya Kenya.

Kampuni ya bima ya Kenya Orient sasa hivi inakurahisishia hatua za kukagua cheti chako cha bima. Unabonyeza tu *352#

Kampuni ya bima ya Anziano wakona ofa nzuri za kuweka bima dhidi ya pikipiki yako. Kunayo ofa ya mwaka moja ambayo unaweza kulipia hadi shilingi elfu nne na kwa miezi sita tu, unaweza ukalipia elfu mbili mia tano.

Hii ni sarafu ya noti ya mia tano. Kwenye sarafu hii ni picha ya rais wa kwaza wa Kenya hayati mzee Jomo Kenyatta. Vile vile kwenye sarafu hii ni picha ya bunge la kitaifa.

Haya ni maegesho ya magari. Haya magari yamepangwa kabisa kwa ustadi. Yamepangwa kabisa vizuri ili yaweze kuvutia wanunuzi ama wateja ambao wangependa kununua magari.

Ni bohari ya maziwa ya kampuni maarufu ya Mount Kenya Milk ,hapa kwenye bohari, maziwa yamewekwa kwenye pakiti huku wakisubiri wale ambao wanakuja kununua ili waweze kuziuza.

Kibanda ya kuuza viatu, viatu vimejaa tele watu wateja wanaonekana kufumukana pale wakitafuta vile viatu ambavyo vinawapendeza.

Ni duka la kuuza bidhaa za matumizi nyumbani. Kwenye duka hili kuna soda, kuna unga, kuna sukari , kunayo mchele pamoja na bidhaa nyingine za matumizi nyumbani.

Kampuni ya bima ya Anziano sasa hivi inakusadia uweza kupata bima ya gari la kibinafsi. Bima hii inakuja na bei nafuu, huku ukilipia pesa taslim elfu moja kwa mwezi na elfu tano kwa mwaka moja.

Haya ni maegesho ya magari madogo. Magari madogo mengi yamepangwa kwa wingi sana katika pale maegesho, kwa ajili ya maonyesho ili kuvutia wateja.

Magari mengi yapatao kama sita yameegeshwa kwenye pahali pazuri. Watu wanatembea. Wengine wameketi chini. Kandokando ya haya magari ni miti mikubwa.

Ni nakala ya kampuni ya bima ya (orient insurance ) Kambuni hii ya bima inakupa bima ya kukinga mbwa wako. Katika nakala hii mbwa imechorwa.

Kwenye maegesho ya magari. Magari mapya tu mazuri ya kupendeza, yamepangwa. Haya magari yamepangwa kwa ustadi, ili yaweze kupigwa mnada, kwa ajili ya wateja wa kununua magari.

Kampuni ya bima pima boda sasa hivi ya weza kukuletea bima yako mahali popote pale ulipo, ukitaka pima yao uhasiliane na wao katika nambari yao sufuri saba, sufuri saba, moja tisa, nne, moja moja.

Kibanda cha kuuza matunda. Kunayo matunda ya aina nyingi kama vile maembe, kunayo machungwa na vile vile parachichi ambayo yanauzwa kule vibandani.

Viazi, vitungu na nyanya ni vyakula ambavyo vinaonekana si vya maana vile lakini wanapochunguza wale ambao wanauza vyakula hivi, wameweza kunufaika kwa sababu hivi vyakula ambavyo vinatumika kama viungo.

Kwenye soko ya kuuza viungo na matunda. Kunayo matunda aina ya mbalimbali na viungo mbalimbali kama vile, parachichi, machungwa, nyanya, vitunguu, hoho pamoja na ndizi.

Ni penye maegesho ya magari. Magari ya kifahari yameegeshwa. Nyuma ya magari hayo kuna kichumba kikubwa cha kifahari. Chumba hiki kimejengwa kwa ustadi na matofali.

Ni nakala ya kampuni ya bima ya CID .Kwenye nakala hii kuna mchoro ambao unaashiria familia. Mchoro huu kunao mama, mtoto na baba.

Ni duka la kuuza bidha ya matumizi ya nyumbani, kama vile sukari, majani, chumvi. Kwenye duka hili pia kunayo bidhaa nyingine kama maji, kreti ya soda pamoja na bidhaa nyingine.

Anaziesabu mabunda ya noti za sarafu za Kenya. Katika noti hizi Kuna sarafu ya shilingi hamsini . Shilingi mia mbili pamoja na mashilingi kama vile ishirini na kumi.

Kampuni ya bima ya Amaco inakupa bima ya kibinafsi ya ajali ili uweze kujikimu kifedha na uweze kutibiwa vizuri na kupata nafuu bila matatizo au chagamoto yoyote ya kifedha.

Hii ni kioski cha Mpesa, hiki kioski milango yake imetengenezwa kwa chuma na imepakwa rangi ya kijani kibichi. Hii duka pia inawasaidia wateja katika kuweka na kutoa pesa zao.

Hili ni duka la kuuza vinyango aina mbalimbali. Duka hili limesheheni vinyango kama vile vinyango vya wanyama, vinyango vya vyombo vya kupikia nyumbani pamoja na vinyango vinginevyo.

Hili ni gari la kupendeza. Gari hili lina rangi ya nyeupe. Gari hili limeegeshwa chini ya jumba la kifahari. Jumba hili ni la ghorofa na imejengwa kwa ustadi.

Ni soko ya kuuza viatu, viatu vya aina nyingi vimepangwa. Wateja wanahudhuria ili waweze kugagua vile viatu ambavyo vinawapendeza kwa bei nafuu.

Hiki ni kibanda cha kuuza viungo na matunda, kunavyo viungo kama vile nyanya na vitunguu pamoja na matunda kama vile machungwa pamoja na ndizi na vilevile viazi vitamu.

Ni kampuni ya LetsGo ya bima ya nyumbani, kampuni hii inakupa bima ya kusimamia nyumba yako pamoja na mali ya nyumba yako, bima hii imeweza kuandikwa na kusimamiwa na sanlam.

Kampuni ya bima ya Mayfair sasa imweza kubuni programu ambayo inatumika katika simu ya mtandao ili uweze kuingia katika mtandao wao na kutafutia bima unayoistahili humu nchini.

Hili ni gari la kifahari , aina ya prado land cruiser. Gari hii lina rangi ya nyeusi na limeegeza kando ya lango la rangi ya samawati .

Ni kwenye kibanda cha kuuza nyanya. Nyanya zimepangwa katika vikundi vikundi. Nyanya zimeiva sana uku wateja wengi wakifumukana pale waweze kujichagulia nyanya kwa bei nafuu.

Hizi ni sarafu za noti za elfu moja. Sarafu hizi ni takriban elfu nne. Hizi ni sarafu za noti mpya zilizotolewa na banki kuu ya Kenya baada ya kufutilia mbali sarafu za kale.

Jiji kuu la Nairobi uwa linashuhudia msongamano wa magari, haswa wakati wa asubuhi na jioni. Wakati watu wengi wanapo kwenda kazini na wanaporudi nyumbani jioni.

Gari jeupe la wasafiri limeegezwa barabarani. Hili ni gari ambalo linaonekana bado ni gari jipya. Kando yake, kunayo nyaya za stima pamoja na mandhari ya kuvutia.

Hapa ni kwenye soko la kuuza matunda na viungo. Kunavyo viungo kama vile nyanya, vitunguu, matunda ya parachichi. Wakina mama wameketi wakisubiri wateja kuja kununua.

Kwenye soko wazi la kuuza vyakula na viungo kama vile mahindi, kuna nyanya, kunayo matunda kama vile machungwa, maembe na viungo vinginevyo kama vile vitungu. Wateja wanafumukana pale ili waweze kijichagulia ni aina gani ya viungo ama vyakula ambavyo wangependa kuvinunua.

Kwenya karakana ya vipuri ya kutengeneza na kuunda magari. Kunayo aina nyingi za vipuri penye karakana ya kutengeneza magari pamoja na huduma nyingine kama vile kupiga rangi.

Ni kwenye karakana ya kuuza vipuri vya gari na mabodi ya gari. Kwenye karakana hii kunayo mabodi ya rangi mbalimbali kama vile rangi ya manjano na rangi nyeupe.

Ni kwenye kibanda cha kuuza matunda na viungo. Kwenye kibanda hiki kunavyo matunda ya ndizi, ndizi moja ya kijani kibichi, ndizi nyingine ya rangi ya manjano. Kunavyo viungo vingine kama vile: nyanya na vitunguu hoho.

Ni kibanda cha kuuza vyakula vya aina mbalimbali, kwenye kibanda hiki kuna vyakula kama vile viazi, kuna miogo kuna mboga pamoja na viazi vitamu.

Soko hili lina msongamano mwingi sana wa watu, hili ni soko la kuuza bidhaa mbalimbali, za matumizi nyumbani. Kama vile mkeka, nguo na vyakula pamoja na bidhaa nyingine.

Maegesho makubwa ya magari ya kuuzwa. Magari mengi yameegezwa kwenye maegesho, ili magari hayo yaweze kupigwa mnada, ili kuwavutia wateja wengi ambao wanaenda kuyanunua magari.

Hizi ni sarafu za Kenya: sarafu za elfu moja, mia tano na mia moja. Unapozijumlisha zote, zinakupa shilingi mia nane, pesa taslimu.

Kwenye kioski cha M-PESA cha kuweka na kutoa pesa. Kando ya hii kioski kunayo maji machafu na matope. Pia ndani ya hii kioski kunayo ndizi ambayo inauza.

Kampuni ya bima ya Anziano ni kampuni ambayo inakupa bima ya kuzuia ama kukinga nyumba yako kinyume ama dhidi ya majanga ya kiasili kama vile moto, tetemeko la ardhi pamoja na majanga mengine.

Hapa ni pahali pa maonyesho ya magari na pale magari mengi yameweza kupangwa kwa ustadi mno magari ya aina mbalimbali, ili yaweze kuvutia wale wateja wanaokuja kununua magari.

Hii ni sarafu mpya ya noti ya elfu mmoja, sarafu hii mpya imeweza kubuniwa hivi majuzi tu, baada ya sarafu za kale za noti ya elfu mmoja kutupiliwa mbali na benki kuu ya Kenya.

Hii ni mikungu ya ndizi, mikungu hii imeiva huku mikungu mingine ikiwa imekua rangi ya manjano. Kando ya mikungu hii iko na traya ya mayai .

Soko la kuuza vyakula, haswa viungo kama vile nyanya, vitunguu na ndizi pamoja na mboga, inaonekana kushika sana, huku wateja wanatembelea pale ili waweze kujinunulia vyakula ambavyo wanahitaji.

Malori ya usafirishaji wa mizigo, haswa malori ya kusafirisha magari, yanalazimika kusafiri kwa muda mrefu barabarani, huku wakipumzika kwenye vituo mbalimbali.

Shilingi elfu mbili taslim za noti za elfu moja za kale. Hizi noti kwa sasa hivi zimepigwa marufuku na banki kuu ya Kenya na haziruhusiwi kutumika katika masuala yoyote ya kifedha.

Hiki ni kibanda cha kuuza vyakula aina mbalimbali pamoja na viungo kama vile nyanya, vitunguu, vitunguu hoho pamoja na vyakula vingine kama mboga na ndizi.

Ni penye maegesho ya maonyesho ya kuuza magari. Wahudumu wamesimama kule juu huku wakisubiri wateja ambao wanakuja kuyaangalia magari.

Hili ni duka la maziwa ya Kieni Dairy Product, duka hili lina bango ambalo ni rangi ya kijani kibichi ambao pia uko na mchoro wa ng'ombe. Mnunuzi anasimama kwenye dirisha hapo alivyo akinunua maziwa.

Hili ni duka la kuuza bidhaa za kawaida mteja ananunua dukani baiskeli imeegezwa nje ya duka hili pamoja na pikipiki ambayo imeegezwa kando ya baiskeli.

Ni kwenye kioski cha mpesa ,wateja wamepanga laini wakisubiri huduma. Kioski hii imepambwa na rangi ya kibiashara ya Safaricom ambayo ni rangi ya kijani kibichi.

Sokoni pa kuuza nguo rejareja ama nguo kuukuu almaarufu kama mitumba. Hizi nguo zimeweza kuletwa kwa wingi sana sokoni na watu wengi wananufaika haswa wale ambao wanatoka kutoka kwenye tabaka la chini, waweze kupata mavazi.

Hii ni My Account ama ni programu ya M-Pesa . Programu hii inakusaidia kwa kudhamini shughuli za kifedha ambazo umeweza kuzifanya kwa akaunti yako ya M-Pesa .

Hii ni kioski cha M-PESA. Kwenye kioski hiki kunayo bidhaa nyingine kama vile maji, mle ndani pia kuna jokovu ambayo imewekwa vinywaji ndani. Wahudumu wanaonekana kukaa nje uku wakisubiri wateja.

Kampuni ya bima ya jubilee, inakupa bima ya kimatibabu ya pesa taslim elfu sita mia mbili, kila mwaka. Manufaa mengine inakuja na bima hii ni bima ya kujifungua.

Baada ya noti za kale zile sarafu ya elfu moja kufutiliwa mbali, banki kuu ya Kenya sasa imeweza kuzidua noti nyingine mpya ya sarafu ya elfu moja.

Hii ni kampuni ya bima ya Imana, ambayo inapeana bima ya pikipiki na magari ya uchukuzi ya umma. Kampuni hii inakulipisha pesa taslimu elfu moja mia tano kwa mwezi, na elfu tatu mia tano kwa miezi sita na elfu nne mia tano miezi kumi na miwili.

Kwenye kibanda cha kuuza bidhaa za urembo. Bidhaa za urembo hutumika katika shughuli nyingi, huku watu wengi wakitumia kupamba nyumba zao pamoja na pia kuijpamba

Kampuni ya bima ya Anziano yakuletea bima ya maisha na inayokuhakikishia ya kwamba kabisa maisha yako ya mustakabali yatakuwa maisha mazuri kwa sababu watakupea bima ambayo inakuzuia dhidi ya mambo ambayo yanaweza yakatokea bila kutarajiwa.

Ni mhudumu ambaye anahudumu katika kioski cha M-PESA. Mhudumu anaonekana kuwa na msongo mwingi wa mawazo kwani biashara imekuwa duni mno uku wateja wakikosa kuhudhuria kibanda chake kwa sababu ya hali gumu ya kiuchumi.

Hili ni gari la abiria. Gari hili limeegeshwa mbele ya nyumba ya kifahari. Nyumba hii ya kifahari imejengwa kwa ustadi mno uku milango na madirisha yake ikiwa imetegenezwa na vioo.

Nimkusanyiko wa viungo na vyakula, kunavyo viungo kama vile pilipili, nyanya, vitunguu na karoti. Kunavyo vyakula vingine kama vile viazi vitamu.

Kampuni ya bima ya Madison, kwa sasa hivi wanatangaza ya kwamba, wanaweza wakakupa ile bima ya kukulinda dhidhi ya majanga, ama mambo yasiyo tarajiwa kama vile ajali.

Ni cheti ya mamlaka ya ukasanyaji ushuru nchini . Jeti hiki ni muhimu sana kwani mamlaka hiyo, hutumia jeti hii kama kigezo ya kukusanya ushuru kutoka kwa wananchi.

Sarafu mpya ama ya kisasa ya Kenya ambazo zimetengenezwa kulingana na ushauri wa banki kuu ya Kenya. Kunayo sarafu ya hamsini mara mbili, sarafu ya mia mbili. Hizo jumla zote ni mia tatu.

Biashara ya kuuza vyakula kama vile mahindi, viazi na viungo kama vile nyanya, karoti na vitungu na ndizi imeweza kunoga kwa sababu ya mavuno tele ambayo yameshuhudiwa katika mwaka huu.

Ni kwenye bohari ya Kieni Dairy Products. Bohari hii inashughulika na maziwa pamoja na bidhaa ambazo zinatokana na maziwa kama vile krimu.

Ni sarafu mpya ya noti ya shilingi ya elfu moja. Sarafu hii mpya imeweza kuzinduliwa tu hivi majuzi baada tu ya ile sarafu ya noti ya elfu moja ya kale kufutiliwa mbali na benki kuu ya Kenya.

Pikipiki imeegezwa mkabala na duka la Mpesa, ama lile duka la kutoa pesa. Vilevile, kunavyo bidhaa nyingine ambazo zinauzwa kama vile maji, na bidhaa nyinginevyo vya jumla.

Ni kipanda cha kuuza aina ya viungo na vyakula. Kuna viungo kama vile nyanya, vitunguu, matunda, mboga na ndizi pamoja na vingine.

Kwenye kioski ama ile duka ndogo .Kunayo viazi vinauzwa na pia jokofu ambayo iko na aina mbalimbali ya soda, pamoja na duka ya kutoa pesa.

Ni kambuni ya bima ya house insurance. Kambuni hii inakupa bima inayoshughulika ukarabati wa ndani ya nyumba ,pamoja na ukarabati wa nje ya nyumba. Wapigie simu katika nambari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.

Haya ni magari ambayo yameegeshwa. Gari moja aina ya Nissan, imeandikwa progressive credit loans , ikiwa na usajili wa nambari KDA 650E.

Kadi ya kusubiri kile cheti ya tabia njema ama cheti cha maadili. Kinaweza kikatumiwa hasa wakati wa kutafuta kazi na inaweza kukusimamia kwa nafasi ya cheti cha tabia njema ama maadili mema.

Kampuni ya bima ya anziano inakupa bima ya maisha. Bima hii inakusaidia katika kupata matibabu kwa bei nafuu na haswa katika nyakati ambazo kuna changamoto za kifedha.

Hili ni lori la kubeba mizigo ya masaa marefu. Lori hili limebeba magari ya aina mbalimbali. Lori hii husafiri kwa masafa marefu.

Hiki ni kibanda cha kuuza viungo . Kuna viungo kama vile nyanya, vitunguu hoho, vitunguu saumu pamoja na viungo vingine muhimu.

Magari haya yameegezwa kwenye mandhari ya kuvutia. Kunayo magari zaidi ya matatu. Hizo gari zingine zikiwa na usajli wa KDK 849T.

Hizi ni mabunda ya noti za sarafu mpya ya elfu moja. Sarafu hizi mpya za elfu moja zimeweza kubuniwa hivi majuzi baada ya zile sarafu mzee za kale kutupiliwa mbali na banki kuu ya kenya.

"Maisha hayatabiriki, lakini usalama wako, haufai kwenda mkondo huo",ndio msemi wa kampuni ya bima, ya Mayfair ambayo pia, inatoa bima ya kibinafsi dhidhi ya ajali.